Sehemu ya chumba cha kutolea huduma ya kinywa na meno, kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na huku akionekana mtu aliyevaa flana nyeusi akiwa ameacha kinywa chake wazi na kushika baadhi ya meno, na kando akionekana mtoa huduma aliyevaa mipira ya bluu mikononi akiwa ameshika kifaa akimwangalia kijana huyu.

Sehemu ya huduma ya meno akionekana mtu aliyelala kwenye kitanda na kuwekewa kitambaa cha kijani katika kifua chake, huku akiwa ameacha kinywa chake wazi akionekana mtoa huduma aliyevaa mipira meupe mikononi na kushika kifaa kilicho na pamba na kuingiza ndani ya kinywa cha mgonjwa huyo.

Sehemu ya chumba cha kutolea huduma ya kinywa na meno kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na mlango wa kioo huku akionekana mgonjwa aliyelala katika kitanda na kufunga kitambaa cheusi na mtoa huduma ya afya aliyevaa kofia ya rangi ya bluu bahari na barakoa na mipira myeupe akiendelea kutoa huduma.

Chumba cha darasa kikiwa na huduma ya kinywa na meno na huku chumba hicho kikiwa na ubao mkubwa wenye rangi nyeusi kukiwa na wahudumu wa afya, aliyevaa koti jeupe akiwa na mwanafunzi aliyevaa fulana ya kijani akiwa ameshika picha ya kinywa akielekezwa jinsi ya kusafisha kinywa.

Sehemu ya kuhifadhia taka iliyojengwa kwa kuta zenye matofali na huku ndani ya sehemu hiyo kukiwa na taka zilizo rundikwa na kando, likionekana gari lenye rangi ya njano likiwa linamwaga baadhi ya taka katika sehemu hiyo ya kuhifadhia taka.

Sehemu ya chumba iliyo wazi iliyo na chumba chenye kuta za rangi nyeupe, na ufito sehemu ya chini wenye rangi ya kahawia, na huku wakionekana mtoa huduma wa afya alievaa koti jeupe, na suruali nyeusi akiwa amesimama.

Sehemu ya wazi, iliyo na wahudumu wa afya waliovaa makoti yenye rangi nyeupe na baadhi wakiwa wamevaa nguo za rangi ya kijivu na wengine wakiwa wamekaa chini huku sehemu ya nyuma kukiwa na bango kubwa linaloeleza kazi wanayoifanya sehemu hiyo.

Chumba cha kutolea huduma ya afya kilicho na kuta za rangi nyeupe paa lililo na taa na ndefu, na huku ndani ya chumba hicho kukiwa na mashine mbalimbali za kutolea huduma ya afya; na huku wakionekana wahudumu wa huduma ya afya wakiwa wamevaa sare za rangi ya bluu mmoja akiwa ameinama.

Sehemu ya wazi ya kutoa huduma ya afya, iliyo na kuta zenye rangi ya maziwa na huku kukiwa na mtoa huduma aliyevaa koti jeupe na sehemu akiwa amekaa mama akipokea huduma, na sehemu ya mlangoni kwa nje akiwa amesimama kijana aliyevaa kizibao cha rangi ya njano.

Chumba cha wodi ya watoto kilicho na kuta za rangi nyeupe, na mlango wa rangi ya kahawia, na huku kukiwa na kitanda kikubwa chenye rangi nyeupe, huku akionekana mtoto aliyelala juu ya kitanda hicho na wahudumu wa afya, aliyevaa sare pamoja na barakoa nyeupe, na miwani akimuhudumia mtoto huyu.

Sehemu ya chumba kikubwa kilichoezekwa kwa bati na kushikiliwa na vyuma, ikiwa sehemu ya wazi iliyo na mabenchi ya mbao, uku wakionekana watoa huduma ya afya wakitoa huduma kwa watoto, uku wakiendelea kuwapima uzito, na kutoa huduma mbalimbali.

Sehemu ya chumba cha wodi ya watoto, kilicho na kuta zenye rangi nyeupe, kukiwa na mashine yenye rangi nyeupe na kitanda cha mtoto akiwa mtoto amelala, aliyevaa nguo nyeupe na kando kukiwa na watoa huduma wa afya waliovaa sare; mmoja sare yenye rangi nyeusi na mwingine sare ya bluu bahari, wakiwa na barakoa na kofia wakimuhudumia mtoto.

Sehemu ya wazi ya kutoa huduma kwa watoto wadogo, huku wakionekana watoto wengi waliopakatwa na mama zao na walezi, na huku wakionekana watoa huduma walioinama wakimimina maziwa katika viglasi vidogo, katika baadhi ya watoto waliopo maeneo haya.

Sehemu ya wazi iliyo na ardhi iliyo na nyasi kavu na nyasi fupi za kijani, huku ukionekana mmea ulio na matawi yenye rangi ya kijani na huko mkono wa mtu aliyevaa nguo ya blue ukiwa umeshika baadhi ya majani ya mmea huo.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare ikiwa na nyasi fupi za kijani na miinuko na sehemu ikiwa na mimea iliyotoa maua aina nyekundu, karoti na nyeupe huku mimea hiyo ikiwa na dawa za asili.